Viongozi wanafanya bidii. Wanatengeneza mfereji na mahali pa kutokea maji. Wanachimba kisima ili wapatie watu wao maji.

Mara mingi ikinyesha, watu wengi wanapata ugonjwa mbalimbali. Na iyo ugonjwa inaleta ile ambaye maji imekaa na imekaa muda na hiyo ni hatari kwa afya.

Mara nyingi watu hawapati maji, serikali ametuunda mahili ya kupata maji, na ametuekea mfereji, hivyo ndo wamefaulu watu wengi na hiyo ajili ya serikali.

Kama meno yako inauma ama jino inakuuma usijitie mambo mbaya mbaya. Nenda kwa daktari na muonyeshe basi yeye atakufanyia kazi ambayo unafurahia.

Watu na wanyama ikikosekana mvua wengi wa wanyama na watu wanakufa ajili ya kiu na hiyo ni hatari kwa wamama na wanyama na wazee.

Kuangalia na kutangulia watoto hii inachukilia kitu nyingi sana katika inchi, ukiwa una mtoto basi uende na hospitalini na uangalie afya yake.

Mara nyingi ikinyesha watu wanapata hasara nyingi. Mbalimbali watu wa mtaa hawa ndio wanateseka sana kwa sababu ikinyesha Maji inakuwa nyingi na inakuja sana.

Kama uko ndani ya nchi yako na nchi yako ni chafu basi wewe ni mtu ambaye hayuko sawa. maramingi serikali inapea watu kazi ya kuondoa uchafu. Fanya kazi Kwa ajili ya nchi yako na utoe uchafu.

Ukitoka mtaa yako na uende uko jijini, kuna wazee ambayo wakona shida ya mapua, wakona shida ya malaria basi inatakikana ueleze kile ambayo wanaeza pata afya yao.

Ukiwa unaskia mgonjwa wa Malaria na typhoid mgonjwa ya halisi basi usikae nyumbani nenda dakatari na mwambie mahali ambayo inakuuma ili upate dawa mzuri.